Ni katika maandhari haya yaliyotulia ya ufuo wa bahari ambapo tunaipata bendera nyekundu iliyowekwa juu ya mlingoti mweupe, kando yake tunaiona minazi iliyotulia kabisa na chini yake kuna kibanda kilichojengwa.

Mikungu hii ya ndizi yenye 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖 𝑦𝑎 kijani kibichi imepangwa moja baada ya nyengine kwa ustadi na uweledi kabisa na maarifa ya hali ya juu na mwanaume aliyeko upande wa kushoto anayeshikilia juu moja baada ya nyengine tayari kuzipeleka sokoni.

Zilizoandaliwa mezani ni vitafunio aina mbili, cha kwanza ni mahamri matatu yaliyo kwa sahani, upande wa pili ni viazi kadhaa wa kadha. Katikati kunaonekana rojo, pia kando ni kijiko na chai kilichotiwa kwa kikombe.

Sinia hi nyeupe imebeba vibuyu viwili, kimoja kina wali mweupe uliochanganyika pilipili manga na ju yake kuna dania, cha pili kina mbaazi zilizotiwa nazi kando yake kuna vipande vipande vilivyokatwa vya nyanya.

Sinia ya samawati imeshikiliwa na mkono mmoja. Juu yake kuna vyakula tofauti tofauti. Samaki aliyemwagiwa mchuzi, kando yake kuna mboga za majani na pia kuna ugali uliowekwa kwa sahani.

Nyakati ni za usiku usiku katika soko hili la ujumla ambapo kuna vyakula kadhaa juu ya meza zikiwemo samaki na matunda pia juu kuna taa iliyowaka na kando yake kuna mama aliyesimama kuonyesha ishara ya kuziuza.

Katika mbuga hii ya wanyama kunaonekana vifaru wawili, mmoja akionekana kula chakula alichotengewa kwa sahani, mwingine akimwangalia. Kando yake kunaonekana tumbili naye akifurahia chakula kwa umbali. Pia kuna nyasi za kijani kibichi.

Juu ya meza hii iliyo na vigae vya samawati iko sinia nyeusi, juu yake kuna sahani mbili za pilau zilizo katiwakatiwa vipande vipande vya kachumbari. Mbele yake ni vipande vipande vya nyama vilivyoko katika sahani mbili pamoja na rojo.

Ni katika mazingira haya yaliyotengwa na kuhifadhiwa ya kutupa taka, ambapo wanapatikana wanyama wanne aina ya ng'ombe, wawili wakiwa wenye rangi nyeupe, nyeusi na kahawia mtawalia, wakionekana wakichokora chokora na kula chakula kabisa.